Bembea zenye rangi tofauti tofauti, moja ya kijani nyingine ya bluu na nyingine ya rangi ya chungwa zikiwa ndani ya shule ya awali.

Wanafunzi wakiwa darasani katika shule ya msingi, wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayefundisha mbele yao.